Kundi la watu wazima wanaume na wanawake waliosimama pamoja na waliokaa, wakiandika kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa ndani ya chumba wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu ya ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao, watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajilii ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake, waliosimama wakiangalia kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao watu wazima wa wanaume na wanawake waliokaa ndani ya chumba, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wakike wakiwa wamesimama pamoja na waliokaa, wakitumia cherehani kushona kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma. Ikiwa ndani ya chumba cha mabara chenye madilisha kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari. Kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliosimama pamoja na waliokaa karibu na dirisha, wakiwa wanaandika kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti kuzunguka meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye kompyuta mpakato juu yake ndani ya chumba, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume na mwanamke mmoja waliosimama chini ya hema, wakiwa wanaangalia taa zinazowaka kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la wanawake watu wazima waliosimama pamoja na waliokaa wakitumia cherehani kushona, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza, watu wazima, wanaume kwa wanawake waliovaa barakoa wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye madawati yalitengenezwa kwa mbao ndani ya chumba wakiwa wanaandika kwajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake, waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa wenye madirisha, huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye kompyuta mpakato juu yake, kundi la watu wazima (wanaume kwa wanawake) waliosimama mbele ya bango lenye rangi ya kijani na njano, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima mmoja aliyesimama na wengine waliokaa kwenye madawati wenye jinsia ya kike, wakiwa wanaandika kwenye madaftari kwajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume na mwanamke mmoja aliyevaa kofia maalumu, wakiwa wamesimama chini ya hema wakiangalia taa zinazowaka kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake walio simama kuzunguka meza wakiwa wanaangalia kifaa kilichopo juu kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake, waliosimama wakiangalia kifaa kilichopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu pamoja na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye chumba wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake, aliyekaa chini pamoja mwalimu naye mwenzao anayeandika kwenye ubao kwa ajili ya kupata elimu na kujifunza

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani, kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti vya plastiki chini ya kivuli kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Watu wazima wanaume kwa wanawake, waliokaa kwenye viti kuzunguka meza zilizofunikwa kwa vitambaa, ndani ya chumba chenye mapazia wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao, kwajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima mwanaume na mwanamke mmoja aliyevaa kofia maalumu wakiwa kwenye hema wakiangalia taa zinazowaka kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake, waliosimama ndani ya hema, wakisikiliza kwa umakini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake, waliokaa kwenye viti kuzunguka meza zilizofunikwa kwa kitambaa; wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti kuzunguka meza zilizofukwa kwa vitambaa, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao ndani ya chumba kwajlili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao watu wazima wanaume kwa wanawake, waliokaa ndani ya chumba wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake, waliosimama ndani ya chumba, wakiangalia kifaa kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Watu wazima mmoja aliyesimama na wengine waliokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba wakiwa wanaandika kwenye madaftari kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Watu wazima, wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye madawati yaliotengenezwa kwa mbao na vyuma ndani ya chumba cha darasa kilicho na madirisha pamoja na mwalimu aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kuwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba huku wakiwa wanaandika kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake, waliokaa juu ya madawati na mmoja aliyekaa chini ndani ya chumba cha darasa, wakimuangalia mwalimu aliyesimama mbele yao pamoja na mwingine anayeandika kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza ilyotengenezwa kwa mbao yenye kompyuta mpakato juu yake, kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliosimama mbele ya bango lenye rangi ya kijani kibichi, na njano kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti, mabango, kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake, waliokaa kwenye viti vya plastiki chini ya kivuli, wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake, wakiwa wamesimama huku wakiangalia kifaa kilichopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la wanawake watu wazima waliosimama pamoja na waliokaa wakitumia cherehani kushona, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu waizma wanaume kwa wanawake huku mmoja akiwa amekaa chini na wengine juu ya madawati, wakimuangalia mwalimu aliyesimama pamoja na anayeandika kwenye ubao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake, waliokaa kwenye madawati yenye vitabu juu yake, yaliyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba cha darasa, pamoja na mwalimu aliyesiamama kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, mabango, kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake, waliokaa kwenye viti vya plastiki chini ya kivuli, huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la wanawake, watu wazima wakiwa wamesimama pamoja na waliokaa wakitumia cherehani kushona, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao, watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba wakisikiliza kwa makini mwalimu aliyembele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wamesimama ndani ya hema, wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti kuzunguka meza zilizofunikwa kwa kitambaa ndani ya chumba, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

MMteja wa kike aliyesimama ndani ya duka lenye kabati zilizo tengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vyeneye ukubwa unaolingana, yenye vitabu kwa ajili ya kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, watoto wakiwa wanabembea, mwalimu wa kike, vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundushia wanafunzi wa chekechea; kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa, nguzo zenye nyaya za umeme, miti yenye majani ya rangi kijani kibichi, barabara ya vumbi, uzio wenye matundu madogo, viti vilivyopachikwa kwenye bomba kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa chekechea, ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma pamoja na vifaa vya michezo vya watoto wa chekechea, ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, watoto wakiwa wamesimama, vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo, vyumba vya madarasa vyenye milango na madirisha kwa ajili ya kufundishia watoto wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Ukuta wenye michoro mbalimbali, maandishi, milango iliyofunguliwa, mwanamke aliyesimama kwenye ngazi akiangalia ndani ya chumba kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, nyasi fupi, watoto waliosimama, bembea na vifaa vingine vya michezo, vyumba vya madarasa vyenye mlango na madirisha vilivyoezekwa kwa mabati kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Miti na majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, bembea zenye viti, zilozofungwa kwa minyororo. Vifaa vingi vya michezo, watoto wakiwa wamesimama pamoja na vyumba vya madarasa vyenye milango na madirisha kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa, nguzo zenye nyaya za umeme, mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, barabara ya vumbi, uzio wenye matundu madogomadogo pamoja na viti vilivyoshikizwa kwenye bomba kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, watoto wakiwa wanabembea, mwalimu wa kike, vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Ukuta uliochorwa picha mbalimbali, mlango uliofunguliwa, mwanamke aliyesimama kwenye ngazi, akiangalia ndani ya chumba, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Ukuta uliochorwa picha mbalimbali, maandishi ,mlango uliofunguliwa; mwanamke aliyesimama kwenye ngazi akiangalia ndani ya chumba kwa ajili ya kufundishia watoto wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, kifaa maalumu kwa ajili ya michezo ya watoto wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma , kifaa kwa ajili ya michezo ya watoto wa chekechea, ili waweze kupata elimu na ujuzi .

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, watoto wakiwa wanabembea, mwalimu wa kike, vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa, nguzo za nyaya za umeme, miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, barabara ya vumbi, uzio wenye matundu madogo, viti vilivyopachikwa kwenye mabomba kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, watoto wakiwa wanabembea pamoja na mwalimu wa kike anayetembea. Vyumba vya madarasa kwaajili ya kufundishi wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, nyasi fupi, watoto wakiwa wamesimama; bembea, vifaa vingine vya michezo, vyumba vya madarasa vilivyoezekwa mabati vyenye madirisha na milango, kwa ajili ya kupitishia wanafunzi wa chekechea, ili wapate elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, bembea yenye viti vilivyofungwa kwa minyororo kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa chekechea, ili wapate elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa, miti yenye majani ya rangi kijani kibichi, barabara ya vumbi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, bembea zenye mabomba na viti vilivyofungwa kwa minyororo, kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa chekechea, ili wapate elimu na ujuzi.

Mwalimu wa kike aliyevaa hijabu akiwa amesimama akiandika kwenye ubao mweusi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Karatasi nyeupe yenye picha mbalimbali pamoja na namba iliyosahihishwa kwa kalamu nyekundu, kwaajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Kitabu kilicho funguliwa chenye maandimshi. Picha ya mwanaume yaliyevaa koti, kanzu na suruali, pamoja na mtoto aliyeshika viatu kwaajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi iliwapate elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa shule ya msingi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu wa kike aliye mbele yao kwa ajili ya kuwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Mwalimu wa kike aliyejifunika ushungi, akiwa amesimama huku akiandika kwenye ubao ndani ya chumba cha darasa, kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi, ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio ulio tengenezwa kwa mabati, nyasi fupi gari bovu, vyumba vya madarasa vyenye madirisha na mlango kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, ili wapate elimu na ujuzi.

Vitabu vya kutunzia kumbukumbu vilivyofungwa kwa pamoja vikiwa juu ya meza iliotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Bustani zenye nyasi fupi na maua, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, magari, majengo yenye vyumba vya darasa, wanafunzi shule ya msingi wakiwa wanatembea kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mabati, nyasi fupi, gari bovu, bembea, vyumba vya madarasa kwaajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, maua, ngazi, mabomba ya chuma, jengo la ghorofa lenye vyumba vya madarasa vilivyo na madirisha na milango kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Kitabu kilichofunguliwa kikiwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, chenye maandishi na picha mbalimbali kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, ili wapate elimu na ujuzi.

Kitabu kilicho funguliwa kilichopo juu ya meza, iliyotengenezwa kwa mbao, chenye picha na maandishi mbalimbali, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao uliotengenezwa kwa mbao wenye maandishi pamoja na mwalimu wa kike aliesimama akiwa ameshika karatasi, kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi, ili wapate elimu na ujuzi.

Ukuta uliobandikwa karatasi nyeupe zenye maandishi kwa ajili ya kufundishia watoto wa shule ya msingi, ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Vitabu vya kutunza kumbukumbu, vilivyo fungwa kwa pamoja vikiwa juu ya meza iliotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa elimu ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ngazi, maua ,nyasi fupi ,miti yenye rangi ya kijani kibichi, jengo la ghorofa lililoezekwa kwa bahati lenye vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, maua, jengo lililoezekwa kwa bati lenye nyumba ya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Miundo ya chuma, chumba cha darasa chenye mlango na madirisha na kuta zilizopakwa rangi kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Mwalimu wa kike aliejifunika ushungi akiwa amesimama huku akiandika kwenye ubao ndani ya chumba cha darasa, kwa ajili ya kufundisha watoto wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Mabomba ya chuma, chumba cha darasa chenye mlango, madirisha na kilichoezekwa kwa bati, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Karatasi jeupe lenye picha na namba lililosahihishwa kwa kalamu nyekundu, kwaajili ya kutoa elimu na ujuzi kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Ngazi, maua, nyasi fupi, miti yenye majani ya ranigi ya kijani kibichi, jengo la ghorofa lenye vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu.

Kitabu kilichofunguliwa kilichopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao chenye maandishi na picha kwa ajili ya kufundishia watoto wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Vitabu vya aina mbalimbali vyenye maandishi na picha juu ya majalada yake, vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Bustani yenye nyasi fupi na maua, miti yenye majani ya kijani kibichi, magari, majengo yenye vyumba zenye madarasa. Pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wanatembea kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

kiti, kabati lililotengenezwa kwa mbao lenye vyumba vyenye ukubwa unao lingana likiwa na vitabu vya kutunzia kumbukumbu kwajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliokaa kwenye madawati yaliyotengezewa kwa mbao na vyuma wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao ndai ya chumba cha darasa kwajili ya kupata elimu na ujuzi.

Vitabu vya kutunzia kumbukumbu vilivyofungwa pamoja, vikiwekwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kufundishia wanafunzi shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mabati, nyasi fupi, gari lililoharibika, vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ngazi, maua, nyasi fupi, mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, jengo la ghorofa lililoezekwa kwa bati na lenye vyumba vya madarasa, kwa ajili yakufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, maua, ngazi mabomba ya chuma. Jengo la gorofa lenye vyumba vya madarasa kwaajili yakufundishia wanafunzi wa shule ya msingi iliwapate elimu na ujuzi.

Kitabu kilichofunguliwa kikiwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, chenye maandishi na picha mbalimbali kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Njia iliyojengwa kwa matofari madogo, maua, nyasi fupi, miti yenye rangi ya kijani kibichi, kundi la watu walio simamama, chumba cha darasa kilicho ezekwa kwa bati kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao uliotengenezwa kwa mbao, mwalimu wa kike aliyesimama ndani ya chumba cha darasa huku ameshika karatasi na kalamu kwajili ya kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, maua, ngazi, mabomba ya chuma, jengo la ghorofa lenye vyumba na madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ukuta wenye rangi na uliobandikwa karatasi nyeupe zenye maandishi kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate ujuzi.

Viti na meza vilivyopangwa katika mistari iliyonyooka ndani ya chumba chenye ubao, mlango wa kioo kwaajili ya matumizi ya wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi .

Mabomba ya chuma, vyumba vya madarasa vyenye madirisha, milango kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, maua, jengo lililoezekwa kwa mabati lijulikanalo kama darasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao, meza iliyotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa shule ya msingi, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao, akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mabomba ya chuma, vyumba vya madarasa yenye mlango, madirisha na vilivyoezekwa kwa bati kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Bustani yenye maua, nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, majengo yenye vyumba vya madarasa, magari na wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wanatembea kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kitabu kilichofunguliwa kikiwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, chenye maandishi na picha mbalimbali kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Njia iliyojengwa kwa matofari madogo, maua, nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kundi la watu wakiwa wamesimama pamoja na chumba cha darasa kilichoezekwa kwa bati kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Kitabu kikiwa kimefunguliwa, kilichopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, chenye maandishi na picha mbalimbali kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao, wanafunzi wa shule ya msingi waliokaa kwenye madawati, yaliyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi, vitabu vya kutunzia kumbukumbu vilivyo juu yake , kwaajili ya kufundishia wanafunzi wa shule wa msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliyokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu wa kike aliyesimama mbele kwa ajili ya kuwafundisha, ili wapate elimu na ujuzi.

Bustani zenye nyasi fupi

Wanafunzi wa shule ya msingi waliokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Ngazi, maua, nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, jengo la ghorofa lililoezekwa kwa bati lenye vyumba vya madarasa; kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao uliotengenezwa kwa mbao wenye rangi nyeupe maandishi ya bluu, mwalimu wa kike aliyesimama huku akiwa ameshika karatasi, kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameinama wakifungua boksi, wakikabidhiana mifuko ya mitihani kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza na kupata elimu na ujuzi.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, mwalimu wa kiume akiwa amesimama pembeni ya ubao wenye maandishi na mchoro maalumu, kwaajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Chupa za kioo, zilizofunikwa zenye kemikali ndani yake, bomba la maji pamoja na vifaa vingine vya maabara kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Mabomba ya maji, meza zilizotengenezwa kwa mbao na vyuma zilizopangwa kwa mistari iliyonyooka ndani ya chumba, kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Watu wazima wanaume kwa wanawake, wakiwa wamesimama ndani ya chumba pamoja na wanafunzi waliyokaa kwenye viti, wakifanya mitihani iliyopo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mabomba ya maji, viti, meza zilizo ndani ya chumba chenye dirisha ili wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo, ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Chupa za kioo zilizofungwa zenye kemikali ndani yake pamoja na bomba za maji na vifaa vingine vya maabara, kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vimbweta vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na jengo la vyumba vya madarasa vilivyoezekwa kwa mabati kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vyenye magodoro juu yake vilivyo ndani ya chumba kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wa sekondari ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima walioinama wakifungua maboksi, pamoja na waliosimama. Wakiwa wameshika mifuko ya makaratasi yenye mitihani ndani, kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari, ili wapate elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameinama wakifungua maboksi pamoja na waliyosimama, wakikabidhiana mifuko yenye mitihani kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Watu wazima, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama, wanafunzi waliokaa kwenye viti wakiandika kwenye karatasi zilizopo juu ya meza, zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Chupa za kioo zilizofunikwa zenye kemikali ndani yake pamoja na vifaa vingine vya maabara kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, mwalimu aliyesimama pembeni ya ubao wenye maandishi na mchoro maalumu, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma, vyenye magodoro juu yake, meza na kiti, vilivyo ndani ya chumba chenye madirisha kwa ajili ya makazi malazi. Ili wanafunzi wa sekondari wapate elimu na ujuzi.

Kitabu chenye jarada lenye rangi ya bluu na njano, maandishi na picha ya mtaalamu wa maabara kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Madawati, walimu wa sekondari wakike na wakiume wakiwa wamesimama kuzunguka meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye mifuko juu yake, wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Waalimu wawili, wakiume na wakike, wakielekezana kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya ofisi, kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Watu wazima wanaume kwa wanawake, waliosimama pamoja na wanafunzi waliokaa kwenye viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, wakifanya mtihani kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma masweta ya rangi ya bluu yaliyo anikwa kwenye kamba, jengo lililo ezekwa kwa bati kwajili ya makazi pamoja na kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Mabomba ya maji, viti na meza zenye vifaa maalum kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Chupa za kioo zilizofunikwa lenye kemikali ndani yake, bomba la maji pamoja na vifaa vya maabara, kwa ajili ya mafunzo ya sekondari ya kujifunza kwa vitendo, ili wapate elimu na ujuzi.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani, walimu wawili wakike na wakiume wakielekezana kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao ndani ofisi, kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa sekondari iliwapate elimu na ujuzi.

Makopo ya mauwa, mti wenye majani rangi ya kijani kibichi, jengo la gorofa lililoezekwa kwa bati, lenye ngazi na vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari, ili wapate elimu na ujuzi.

Watu wazima, wanaume kwa wanawake, waliosimama ndani ya chumba pamoja na wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti, wakiandika mitihani iliyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, makopo yaliyopandwa maua ndani yake, jengo la ghorofa lililoezekwa kwa bati lenye vyumba vya madarasa; kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu juu.

Madawati, ubao, walimu wa sekondari wakike na wakiume waliosimama kuzunguka meza iliyotengenezwa kwa mbao, yenye mifuko juu yake. Huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kitabu chenye jalada lenye rangi ya kijani, njano, maandishi na picha ya mtaalamu wa afya akimsikiliza mgonjwa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, masweta yaliyoanikwa, majengo yaliyoezekwa kwa bati kwa ajili ya makazi na kujifunzia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vyenye magodoro juu yake, meza, kiti vilivyo ndani ya chumba kwajili ya malazi ya wanafunzi wa sekondari ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, masweta yaliyoanikwa kwenye kamba, pamoja na jengo lililoezekwa kwa bati kwa ajili ya makazi ya wanafunzi wa sekondari, ili wapate elimu na ujuzi.

Mabomba ya maji, meza zilizotengenezwa kwa mbao na zikiwa zimepangwa kwenye mistari iliyonyooka ndani ya chumba cha maabara, kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo, ili wapate elimu na ujuzi.

Mwalimu wa kike aleyekaa kwenye kiti huku akisahihisha madaftari yaliyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya ofisi kwajili ya kuwafundisha wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Viti na meza viliyotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wawili wa kike wa sekondari wakiwa wanachagua vitabu kutoka kwenye kabati zilizopo ndani ya chumba chenye dirisha kwa ajili ya kujifunzia ili wapate elimu na ujuzi.

Kitabu chenye jalada lenye rangi ya bluu, njano pamoja na maandishi pamoja na picha ya mtaalamu wa maabara kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani, walimu wawili wa kike na wa kiume walio ndani ya ofisi; wakielekezana kupitia kitabu kilichopo juu ya meza, iliyotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Mwalimu wa kike aliechuchumaa, akichagua vitabu kutoka kwenye kabati lenye vyumba vya mstatili, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Kitabu chenye jalada la rangi ya kijani, maandishi na picha ya mtaalamu wa afya akimsikiliza mgonjwa; kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mabomba ya chuma vyenye magodoro juu yake, ndani ya chumba chenye taa inayowaka kwa ajili ya makazi ya wanafunzi wa sekondari, ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa sekondari, waliokaa kwenye viti pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mabomba ya chuma na mbao, ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Walimu wa sekondari wanaume na wanawake, waliosimama wakisikiliza kwa umakini, kwa ajili ya kupata elimu pamoja na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi, mwalimu wa kike aliyechuchumaa akichagua vitabu kutoka kwenye kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kugawanywa kwenye vyumba vyenye ukubwa unaolingana, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Chupa za kioo zilizofunikwa zenye kemikali ndani yake, bomba la maji pamoja na vifaa vingine vya maabara kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari kwa vitendo, ili wapate elimu na ujuzi.

Viti, meza zenye mabomba ya maji zilizo ndani ya chumba cha maabara chenye dirisha kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari, kujifunza kwa vitendo iliwapate elimu na ujuzi.

Meza zilizotengezwa kwa mbao zenye kompyuta mpakato juu yake pamoja na viti, vilivyo ndani ya chumba chenye ubao kwajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Geti lenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vimbweta vilivyotengenezwa kwa mbao, vyumba vya madarasa vyenye madirisha, milango na vilivyoezekwa kwa bati, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Viti, meza vyenye mabomba vilivyo ndani ya chumba cha maabara, chenye madirisha kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo, ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa sare wakiwa wamekaa kwenye viti na wakiandika kwenye madaftari yaliopo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zenye bahasha na mifuko plastiki juu yake zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, walimu wawili wa kiume wakiwa wamesimama; maua, vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao, meza zilizotengenwa kwa mbao zenye kompyuta mpakato juu yake pamoja na viti vilivyo ndani ya chumba chenye dirisha kwajili ya wanafunzi wa sekondari ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Ubao, meza zilizotengenezwa kwa mbao, zenye kompyuta mpakato juu yake pamoja na viti vilivyo ndani ya chumba, kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, walimu wawili wa kike na wa kiume wakiwa wanaelekezana kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya ofisi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Vitanda viliyotengenezwa kwa mabomba ya chuma vyenye magodoro juu yake, meza na kiti vilivyo ndani ya chumba chenye madirisha kwa ajili ya malazi ya wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wanaume kwa wanawake waliosimama pamoja na waliokaa wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba chenye mapazia kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao kwa ajilii ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wa kike na kiume, waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, ndani ya chumba cha darasa, wakisikiliza na kuandika kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma. Vilivyopo kwenye mistari iliyonyooka ndani ya ukumbi mkubwa. Wakifanya mitihani kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti vilivyotengezwa kwa mbao na mabomba ya chuma; ndani ya chumba cha darasa, wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wanaume kwa wa kike, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa; wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wanafunzi wa chuo wakike pamoja na mmoja wa kiume ,waliokaa kwenye meza ndogo wakitumia simu na komputa mpakato kwaajili ya kupata elimu na ujuzi .

Wanafunzi wa chuo wakike pamoja na wa kike waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti, ndani ya ukumbi mkubwa, wakimsikiliza mwadhiri aliyesimama mbele yao, akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Ubao, wanafunzi wa chuo wa kike kwa wakiuma waliokaa kwenye viti kuzunguka meza ndani ya chumba cha darasa, wakismsikiliza muhadhiri aliye mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza muhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti vilivyo tengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba cha darasa huku wakimsikiliza mwadhiri aliye mbele yao akiwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Mhadhiri akiwa a mesimama, wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti pamoja na maeza wkakiwa wanaandika ndani ya ukumbi mkubwa, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, wakiskiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kiume na wa kike wakiwa wamesimama pamoja na waliokaa wakitumia kompyuta mpakato zilizo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba chenye mapanzia kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye kabati zilizo na vitabu pamoja na meza, zilizotengenezwa kwa mbao kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Nyasi fupi miti yenye rangi ya kijani, wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliosimama, huku wamevaa majoho wamerushwa kofia juu, baada ya kuhitimu chuo cha elimu ya ujuzi.

Meza zenye vitabu juu yake, wanafunzi wa chuo wa kike waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, wanafunzi wa chuo wanawake kwa wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa wenye taa zinazowaka na nguzo, wakitumia vitabu na kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume, waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa, wakimsikiliza mhadhiri aliesimama mbele yaoz kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kabati lililofungwa, meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye magazeti, vitabu na vifaa mbalimbali juu yake. Mhadhiri wa kike aliyekaa kwenye kiti ndani ya ofisi kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa chuo ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba cha darasa. wakitumia kompyuta zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ujuzi.

Nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wanafunzi wa chuo wa kike kwa wakiume waliovaa majoho, huku wakiwa wamesimama wakirusha kofia juu baada ya kuhitimu na kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha, wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume waliosimama pamoja na waliokaa wakitumia kompyuta ndogo mpakato, iliyopo juu ya meza ndani ya chumba kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike kwa wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye kabati iliyo na vitabu, pamoja na meza iliyotengenezwa kwa mbao wakijadiliana kwa pamoja, Ili kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume waliovaa barakoa wakiwa wamekaa kwenye kiti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao. Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa chenye vioo wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, ndani ya chumba chenye madirisha wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza kwa ajili kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye kabati iliyo na vitabu, pamoja na meza iliyotengenezwa kwa mbao wakijadiliana kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume waliokaa, wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao, ndani ya chumba kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Nyasi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi ,wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye meza iliyo na kompyuta mpakato juu yake, wakitumia simu kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike waliolala kwenye vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao vyenye magodoro pamoja na alie chuchumaa mbele ya kabati ,kwa ajili ya kujifunza ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiume na wakike waliokaa kwenye viti ndani ya chumba ya cha darasa. Wakisikiliza mhazili aliyembele yao akiwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele akiwafundisha, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti kuzunguka meza ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye kabati zilizo na vitabu na meza iliyotengenezwa kwa mbao wakijadili kwa pamoja ili kupata elimu na ujuzi.

Meza zenye vitabu juu yake wanafunzi wa kike wa chuo wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo( wa kike na wa kiume) waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti, ndani ya ukumbi mkubwa, wakitumia simu na komputa mpakato, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mhadhiri akiwa amesimama, wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti pamoja na meza zilizo katika mstari ulionyooka ndani ya ukumbi mkubwa, wakifanya mitihani kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti, ndani ya ukumbi mkubwa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha ili kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, nyasi fupi, wanafunzi wa chuo wakike na wa kiume, waliovaa majoho wakiwa wamesimama wakirusha kofia juu baada ya kuhitim na kupata elim na ujuzi.

Vichaka, miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliokaa kwenye kimbweta wakitumia simu na kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume ,waliokaa kwenye vyeti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume, waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zenye vitabu juu yake, wanafunzi wa chuo wa kike; waliokaa ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wakike kwa wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mhadhili alie mbele yao kwaajili yakupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike pamoja na wakiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa. Wakimskiliza mhadhiri alie mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, akiwafundisha ili wapate elimu na ujuzi

Chupa ya chai, wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa pamoja na meza yenye kompyuta juu yake, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike waliosimama, huku mmoja akimnyoa mmoja wa kiume aliekaa ndani ya chumba chenye dirisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Chupa ya chai na kompyuta kubwa zilizopo juu ya meza, wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti, wakimskiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wanaume na wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kuwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Chupa ya chai, kompyuta wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwaajili yakupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wawili wa kiume wa chuo waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba chenye dirisha, wakitumia kompyuta ndogo za mpakato zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kabati lililofungwa, meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye vitabu juu yake, pamoja na mhadhiri wa kike aliyekaa kwenye kiti ndani ya ofisi; kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa chuo ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba; wakitumia simu na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, zilizotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike waliosimama pamoja na wa kiume aliyekaa akiwa ananyolewa kwa ajili ya kupata elimu pamoja na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta mpakato pamoja na kumsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha, ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo (wa kike na wa kiume) waliokaa kwenye viti wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanaskiliza kwa makini kwaajili ya kupata elimu pamoja na ujuzi.

Bango lenye maandishi, ubao wenye rangi nyeupe, wanafunzi wa chuo wakiume kwa wa kike waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhandhiri aliyembele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wakike na wakiume waliokaa kwenye viti ,ndani ya chumba cha darasa , wakimsikiliza mwadhiri aliesimama mbele yao , kwaajili ya kupata elimu na ujuzi .

Wanafunzi wa chuo wakiume na wakike, aliyesimama pamoja na waliokaa wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, zilizotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mala nyingi akiwa amesimama, wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume waliokaa kwenye viti katika mistari iliyonyooka huku wakiandika kwaajili ya kupata elimu na ujuzi

Wanafunzi wa chuo wakike wakiwa wamesimama, huku mmoja akimnyoa wa kiume aliyekaa, ndani ya chumba chenye dirisha kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasani, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kiume kwa wa kike waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kuwapa elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume, waliosimama, pamoja na waliokaa, wakitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwadhiri aliyesimama mbele yao aliwafundisha kwajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliosimama pamoja na waliokaa , wakitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhari aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa chuo wakiume na wakike waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu.

Mwalimu aliyesimama, wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti pamoja na meza katika mistari iliyonyooka, ndani ya kumbi kubwa lenye taa zinazowaka kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Wanafunzi wa chuo kike na wa kiume, waliokaa kuzunguka meza ndogo, wakitumia sehemu ya kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mhadhiri aliyesimama wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwenye viti pamoja na meza zilizo kwenye mstari ulionyooka, huku wakiandika kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha wakitumia tarakirishi mpakato zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma. Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa, wakitumia kompyuta na simu na vitabu kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike waliokaa kwenye kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na chenye magodoro, huku mmoja akiwa amechuchumaa mbele ya kabati yenye nguo ndani yake kwa ajili ya makazi ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Mwanafunzi wakike aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolezwa akiwa amesisima, huku akitumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Ubao, mwalimu akiwa amesimama, wanafunzi waliokaa kwenye viti, wakitumia tarakilishi zilizoko juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Ubao, mwalimu aliyesimama pamoja na wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta kubwa na ya mpakato kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wakike na wakiume waliova makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamesimama wakiangalia na kutumia kifaa kilichopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, ndani ya chumba kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wa kike waliovaa barakoa na miwani, maalumu wakiwa wamesimama ndani ya chumba wakimwangalia mwenzao anayetumia moto kuchomelea chuma kilichopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati lililotengenezwa kwa mbao na kutungikwa ukutani, mwalimu akiwa amesimama wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba wakiwa wanaandika na kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wakike aliyevaa koti la rangi ya bluu akiwa amefunika nywele zake, akitumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wa kike aliye vaa koti lenye rangi ya bluu iliyokolezwa, akiwa anatumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitengeneza vifaa maalumu vilivyopo juu ya meza ngumu kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Dirisha la kioo, viti, wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wamesimama, wakitumia kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani, mwalimu aliyesimama akiwa amevaa barakoa pamoja na wanafunzi waliokaa kwenye viti wakitumia kompyuta kubwa zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani, wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya kioo; wakitumia kompyuta kubwa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi aliyesimama pamoja na waliokaa kwenye viti wakiwa wamevaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiandika na kutumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wawili wa kiume waliovaa makoti yenye rangi ya damu ya mzee, pamoja na mwalimu wakiwa ndani ya chumba wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kompyuta, wanafunzi wawili wa kiume waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa wakiwa wamesimama, wakitumia kifaa maalumu kilicho juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo, huku waitumia vifaa vilivyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba huku wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa kike waliovaa miwani maalumu na barakoa, wakiwa wamesimama ndani ya chumba, wakimwangalia mwenzao anayetumia moto kuchoma chuma, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wa kike aliyevaa koti lenye rangi ya bluu iliyokolezwa, akiwa amesimama, anatumia mashine ya kisasa, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta kubwa zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya kioo wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi aliyevaa viatu maalumu na koti lenye rangi ya bluu, akiwa ndani ya gari akitengeneza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwalimu aliyesimama pamoja na wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa ndani ya karakana yenye meza na gari lililofunguliwa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya kioo, wakitumia kompyuta kubwa iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani, mwalimu akiwa amesimama, wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha, huku wakiwa wanaandika na kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wawili wa kiume, waliovaa makoti yenye rangi ya damu ya mzee, wakiwa wamesimama pamoja na mwalimu ndani ya chumba, wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wa kike kwa wakiume waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolezwa wakitumia kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza iliyo tengenezwa kwa mbao kwa ajiri ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wawili wa kiume waliovaa makoti yenye rangi ya damu ya mzee wakiwa wamesimama pamoja na mwalimu ndani ya chumba cha darasa wakitumia vifaa vilivyoko juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Ubao, mwalimu aliyesimama pamoja na wanafunzi walioka kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Meza, wanafunzi wa kike kwa wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha, wakitumia kompyuta kubwa iliyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wa kike na wa kiume, waliovaa makoti yenye rangi ya bluu, na vifaa maalumu mikononi wakiwa wamesimama wakimsikiliza mwalimu mwenye asili ya kizungu, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa mavazi maalumu, wakiwa wamesimama pamoja na waliopanda juu wakijenga jengo ambalo halijaezekwa, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ubunifu.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani kompyuta, mwalimu akiwa amesema huku amevaa barakoa pamoja na wanafunzi waliokaa wakiandika kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye madirisha, wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolezwa wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha, wakitumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wawili wa kiume waliovaa makoti yenye rangi ya damu ya mzee, wakiwa wamesimama pamoja na mwalimu ndani ya chumba chenye dirisha, wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo, huku wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wakiume aliyevaa kofia na kizibao akiwa amesimama huku akitumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa chenye dirisha, wakiwa wanatumia vifaa vilivyoko juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa mavazi maalumu wakiwa wamesimama pamoja na waliopanda juu, wakijenga jengo ambalo halijaezekwa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati lililotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani, mwalimu akiwa amesimama na kuvaa barakoa, kompyuta ziliyopo juu ya meza, wanafunzi wakiwa wanaaandika kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani. Mwalimu aliyevaa barakoa akiwa amesimama pamoja na wanafunzi waliokaa kwenye viti, wakiandika na kutumia kompyuta zilizoko juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa barakoa, wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye dirisha, wakitumia mbao kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali, ili kupata elimu na ujuzi.

Mwalimu aliyesimama, wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta kubwa na mpakato zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani , wanafunzi wawili wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti, ndani ya chumba chenye madirisha wakitumia kifaa maalumu kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo wakitumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Mwanafunzi aliyevaa viatu na koti lenye rangi ya bluu, akiwa ndani ya gari kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa vizibao, maalumu wakiwa wamesimama na waliopanda juu wakijenga jengo jipya ambalo halijaezekwa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wa kiume aliyevaa koti lenye rangi ya bluu iliyokoleza, akiwa amekaa ndani ya chumba akitumia kifaa maalumu kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Waanafunzi walio kaa kwenye viti, ndani ya chumba cha darasa wakitumia kompyuta kubwa zilizopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wakike na wakiume waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokoleza wakiwa wamesimama ndani ya chumba, wakimsikiliza mwalimu mwenye asili ya kizungu kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba wakiandika na kutumia kompyuta mpakato, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wa kiume alievaa kofia na kizibao chenye rangi ya kijani, akitumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya kioo. Wakitumia vifaa vilivyoko juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi alievaa kizibao na kofia, akiwa amesimama akitumia mashine ya kisasa, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wakiume alioyevaa koti lenye rangi ya bluu, akiwa amekaa kwenye kiti ndani ya chumba, akitumia mashine iliyopo juu ya meza, kwa ajili yakupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kundi la wanafunzi waliovaa barakoa wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye dirisha, wakitengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mbao kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kompyuta, wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye dirisha, wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, yenye vifaa mbalimbali juu yake, pamoja na mwanafunzi wa kike, aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolezwa, akiwa anavitumia kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakitumia kompyuta kubwa zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wa kike na wa kiume waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamesimama wakimsikiliza mwalimu mwenye asili ya kizungu, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Mwanafunzi aliyesimama ndani ya duka lenye taa inayowaka, pamoja na bidhaa za aina mbalimbali zilizotundikwa ukutani, akitengeneza kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Kundi la wanafunzi wa kike waliovaa miwani maalumu pamoja na barakoa, wakiwa wamesimama wakimwagalia mwenzao anayechomelea chuma kwa moto, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi aliyevaa viatu na koti la rangi ya bluu, akiwa ndani ya gari akitengeneza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Mwanafunzi aliyevaa viatu na koti lenye rangi ya bluu, akiwa ndani ya gari akitengeneza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani, wanafunzi waliokaa kwenye viti , ndani ya chumba chenye madirisha ,huku wakitumia komputa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Meza ilioyotengenezwa kwa chuma wanafunzi wa kiume waliovaa barakoa, huku wakiwa wamesimama ndani ya chumba wakitumia mashine ya kisasa kupaka rangi kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliyovaa barakoa wakiwa ndani ya chumba chenye madirisha wakitengeneza vitu vya aina mbalimbali kwa kutumia mbao ili waweze kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wa kiume waliovaa barakoa wakiwa wamesimama ndani ya chumba, wakimwangalia mwenzao akitumia mashine ya kisasa kupaka rangi kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi walio vaa barakoa wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye dirisha, wakitumia mbao kutengeneza vitu mbalimbali kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati lililotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani. Wanafunzi wawili wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha wakitumia kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba wakitumia kompyuta, zilizo juu ya meza na wakiwa wanaandika kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo, wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye dirisha wakitumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ujuzi na ufundi.

Vifaa vya aina mbalimbali, wanafunzi wa kike na wa kiume waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa. Wakiwa wamesimama ndani ya chumba wakimsikiliza mwalimu mwenye asili ya kizungu, Kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo; wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti; ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta kubwa zilizo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Kundi la wanafunzi waliovaa vizibao maalumu wakiwa wanajenga jengo ambalo halijaezekwa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliosimama pamoja na waliokaa ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo wakitengeneza vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa wakiwa wamekaa ndani ya chumba, huku wakitengeneza vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati zilizotengenezwa kwa mbao na kubandikwa ukutani, mwalimu akiwa amesimama pamoja na wanafunzi waliokaa kwenye viti; wakiandika na kutumia kompyuta kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo. Wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa wamesimama pamoja na mwalimu anayeangalia kwenye dirisha la gari lililopo ndani ya karakana yenye, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani, wanafunzi waliokaa kwenye viti, ndani ya chumba chenye madirisha wakitumia kompyuta kubwa iliyo juu ya meza, kwa ajili yakupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi aliyevaa koti lenye rangi ya bluu iliyokolezwa, akiwa amekaa ndani ya chumba akitumia mashine ya kisasa iliyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Wanafunzi walio vaa barakoa wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye mlango na dirisha, wakitumia mbao kwaajili ya kutengeneza vifaa mbalimbali ili wapate elimu ya ufundi na ujuzi.